Duka hili la nguo limejaa bidhaa za kuvutia zikiwemo kofia nyingi zenye rangi na mitindo tofauti, zilizopangwa kwa ustadi. Manikeni kadhaa yamevalishwa nguo mbalimbali.

Duka la nguo, safu nyingi za suti za kiume zimetundikwa kwa mpangilio mzuri. Jackets za suti zenye rangi tofauti zimewekwa juu huku suruali zinazolingana zimetandikwa chini yake.

Duka la nguo lililojaa bidhaa za aina mbalimbali zikiwemo jeans na mashati. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza zikionyesha mitindo tofauti ya Bootcut na regular .

Duka la nguo lililojaa wateja wengi wao wakiwa wanawake wakichagua nguo kutoka kwenye reki na meza. Nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimepangwa kwa wingi zikiashiria urval mpana wa bidhaa.

Duka kubwa la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo zilizotundikwa kwenye rafu na zingine zikiwa zimepangwa vizuri juu ya meza. Watu kadhaa wanatembea ndani ya duka wakichuguza nguo na bidhaa nyingi zinazouzwa.

Duka hili la nguo limejaa t-shirt na mashati yaliyopangwa vizuri kwenye rafu na hangers , yakionyesha aina mbalimbali za rangi, na mitindo. Bango kubwa la rangi nyekundu, lenye maandishi, sale 67 % off .

Katika duka la nguo, mashati mbalimbali yamening'inizwa kwa utaratibu yakionyesha mtindo na rangi tofauti. Baadhi ya mashati ni ya mikono mifupi yenye rangi nyeupe na chungwa. Huku mengine yakiwa na mikono mirefu yenye miraba.

Safu ndefu za rafu zimejaa viatu mbalimbali vikiwemo viatu vya kike na vile vile vya kiume. Kila jozi la kiatu imepangwa kwa uangalifu ikionyesha aina na mitindo tofauti.

Nguo za rangi mbalimbali zimevaliwa na mannequin zilizopangwa kwa safu ndefu na ndani ya duka la nguo. Kila mannequin imevalia mtindo tofauti wa nguo zikiwemo suruali, mashati na nguo za kupendeza.

Stoli ya duka la mitindo inaonyesha bidhaa nyingi za kike zikiwemo hereni, mikoba na kofia kubwa ya majani. Mankini amevaa kofia hiyo kubwa ya majani na miwani ya jua akionyesha vazi la maridadi.

Duka la kisasa la nguo, likiwa na nguo zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na mannequine . Kuna nguo za kiume kama vile mashati, suti na viatu zikionyesha mitindo tofauti.

Duka la nguo lililojaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ustadhi. Nguo za aina mbalimbali zikiwemo magauni, suruali na mashati, zimetundikwa kwenye reki za duara na mistari. Rangi tofauti za nguo zinavutia macho.

Duka la viatu na nguo linaonekana likiwa kumekua bidhaa mbalimbali zikiwemo suti na viatu. Mbele ya duka mfano wa mwanadamu amevalia shati lenye michoro ya rangi ya dhahabu na nyeusi.

Rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali za kiume, kama vile kofia, mikanda na viatu vya ngozi, kofia za fedora nyeusi na kofia za bapa za bei zimepangwa kwa makini.

Duka la nguo la kisasa lenye dirisha kubwa la kioo na alama ya jina la duka Safari kwa herufi za dhahabu. Ndani duka, nguo mbali mbali zinyooka kwenye kamba na zimepangwa vizuri.

Duka kubwa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, kuna reki zilizojaa mashati, suruali na koti pamoja na manikini yaliyovalia nguo mbalimbali. Sakafu ina vigae na taa zinang'aa kutoka dari.

Duka la biashara limejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo manukato, saa na vitu vingine vya mapambo vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu. Rafu nyingi za kioo na mbao zimepangwa bidhaa hizo kwa utaratibu.

Nguo za vitambaa vya rangi mbalimbali vimetundikwa kwenye rafu ndefu, ndani ya duka kubwa. Vitambaa vingi vimepangwa kwa uzuri, vikiwa vimetundikwa kwenye hanger , na kuonyesha ruwaza tofauti.

Shauku ya ununuzi inaweza kuonekana kuwa duka hili la nguo, ambapo nguo za ndani zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndefu. Pakiti nyingi za nguo za ndani za aina tofauti zimetundikwa zikionyesha chaguzi mbalimbali kwa wateja.

Safu ndefu ya nguo, nyingi zikiwa gauni, zimetundukwa kwenye rafu ya duka la nguo . Nguo hizi zina rangi na mitindo mbalimbali zikiwemo nyeusi, maroon na gauni yenye maua.

Duka la nguo lililo jaa mikopa na nguo za chini na rafu mbili zaa juu zilizojaa mikopa ya rangi mbali mbali kama vile kahawia, sambarau na blue ,chini ya mkopa Kuna reki zilizojaa suruali na sketi zikiwa zimepangwa Kwa rangi na mitindo

Huu ni mkusanyiko wa jaketi za wanaume zilizopangwa kwa ustadi kwenye rack .Jaketi hizo zina rangi mbalimbali, zikiwemo kahawia, kijivu, bluu na maroon .Baadhi zina ruwaza za miraba huku nyingine zikiwa rangi tupu.

Kuna vifaa vya mitindo na mapambo linaonekana likiwa na maonyesho ya kuvutia ya kofia na vito vya mapambo. Mfano wa mwanamke amevalia nguo ya kijivu na kofia kubwa ya rangi ya kijivu.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo za wanaume, zikiwemo suti, mashati na suruali. Suti nyeusi na za blue zimenining'inia kwenye kamba, zikionyesha mitindo tofauti. Mashati ya rangi mbalimbali yamewekwa kwenye meza.

Duka la nguo limejaa nguo nbalimbali zilizotundikwa kwenye rafu ndefu. Kuna pia manequinn chache zilizoonyeshwa juu ya rafu zikiwa zimevalia mitindo tofauti ya nguo.

Mahali hapa panawakilisha duka kubwa la nguo, lenye safu ndefu za nguo zilizoning'inia kwenye chuma. Nguo za watoto kama inavyoonekana kwenye bango jekundu la Kids Clothing, zimepangwa kwa makini.

Duka la nguo limepangwa vizuri likiwa na rafu na mbao zilizojaa mashati na suruali za jeans . Katikati kuna bango kubwa lenye maandishi as seen on tv likionyesha bidhaa zinazotangazwa kwenye televisheni.

Ukuta uliofunikwa kwa mapambo ya masikio ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa usawa kwenye rafu. Kuna pete ndogo za na kubwa zilizopambwa kwa mawe na metali tofauti zikiashiria urval mpana.

Gari jekundu likiwa limeondolewa viti vyake vya nyuma likionyesha sehemu yake ndani tupu ,kiti cha dereva tu ndicho kilichobaki kikiwa na rangi nyeusi na nyekundu.

Kuna gari jeusi la kifahari la SUV likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe na madirisha makubwa. Muundo wake maridadi unaonekana wazi likionyesha uzuri na ukubwa wake.

Lori jeusi kubwa la kifahari aina ya Macezde Benz G Wagon limesimama mbele ya maonyesho ya magari, lina grili kubwa ya chuma na taa za mbele lenye umbo la duara zinazowaka, namba ya liseni 22R auto .

Gari aina ya van ya rangi ya fedha imesimama kwenye eneo lenye kokoto. Likionekana likiwa tayati kusafiri. Magurudumu yake Yana temu za rangi ya shaba zikiongeza mvuto wa kipekee kwa gari.

Gari dogo aina ya vani lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina milango ya kuteleza na madirisha meusi likionyesha kuwa ni gari la abiria au la kubebea mizigo.

Gari jeusi aina ya hatchback limetua kwenye eneo lenye nyasi fupi likiwa limeegeshwa kando ya gari jingine la kijivu , magurudumu yake yana remo la kuvutia zenye mchoro wa fedha na weusi.

Mtu mmoja anampa mwingine funguo za gari juu ya meza nyeupe. Mikono miwili inaonekana ikinyooshana kuelekeana , mmoja ukishika funguo na mwingine ukipokea. Juu ya meza kuna karatasi nyeupe kwenye ubao wa kubania kalamu na mfano mdogo wa gari la rangi ya dhahabu.

Gari la kifahari la zamani, likiwa na muundo wa kipekee na taa kubwa za mviringo mbele. Limeegeshwa kwenye barabara na mawe. Rangi yake ya kijivu iliyokolea inachanganyika vizuri na rimu za magurudumu zenye rangi ya kahawia.

Magari kadhaa mapya yamepangwa ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho yakiangazia mazingira safi na ya kisasa. Gari jeusi aina ya SUV lipo katikati likionyesha muundo wake wa kisasa.

Nje ya gari, maumbo ya ndani ya gari yanaonekana yakiwa safi, na yametunzwa vizuri, dashbodi ina vifaa vingi ikiwemo redio na vidhibiti vingine. Usukani una label ya Toyota.

Gari la jeupe, la kisasa, la aina ya SUV, limeegeshwa barabarani, likiwa limeangaziwa mbele, taa zake za mbele, zinawaka kwa rangi ya chungwa, zikionyesha muundo wake wa kifahari na wa kisasa.

Gari la kifahari aina ya SUV la rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Taa zake nyekundu za nyuma zinaonekana zikiwa zikionyesha muundo wa kisasa.

Subaru Outback yenye rangi ya kijivuji nyeusi imesimama kwenye eneo la udongo na limeegemea ukuta wa matofali wenye uzio wa chuma juu. Jua linaonekana liking’aa likionyesha hali ya hewa nzuri.

Gari aina ya vani la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi. Bango dogo la chapchap tours and safaris linaonekana kando ya gari likionyesha huduma za utalii.

Gari jeusi la kifahari labda aina ya SUV likiwa limeegeshwa wazi na buti lake limefunguliwa. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana tupu ikionyesha nafasi ya kutosha ya kubebea mizigo.

Safu ndefu ya magari yameegeshwa sambamba ikionyesha maegesho ya gari au uwanja wa maonyesho ya magari. Magari haya yana rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyeupe. Na yote yanaonekana kuwa ya kisasa na mapya.

Gari la dhamani aina ya Ford Capri lenye rangi ya manjano iliyokolea na mistari meusi juu yake na kando. Gari hili lina sehemu ya leseni lenye namba KPF 200.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya nyeupe limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha hali ya hewa ya upungu na mvua. Nyuma ya gari kuna jengo ndogo lenye paa la kahawia.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja wazi wenye nyasi fupi. Baadhi ya magari yameegeshwa karibu kuashiria kuwa wageni wamefika kwa shughuli fulani. Watu wengine wamekaa chini wakipumzika.

Gari la kupepea mizigo aina ya pick up lenye rangi nyeusi kijani limesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti Mirefu nyuma Lina paa la mizigo na paa pau za chuma kwenye sehemu ya nyuma ya kupepea mizigo.

Ndani ya gari, viti vya abiria vyamepangwa kwa utaratibu, likionyesha nafasi ya kutosha kwa safari. Viti vimefunikwa kwa kitambaa ya rangi ya kijivu, vikitoa mwonekano safi na wa kisasa.

Basi kadhaa za abiria ziko katika hatua mbalimbali za utengenezaji ndani ya kiwanda kikubwa. Mbele kabisa kuna sehemu ya basi ya rangi ya chungwa iliyo wazi kofia yake. Ikionyesha injini yake. Nyuma yake basi nyeupe iko karibu kukamilika ikionyesha muundo wake wa kisasa.

Gari kubwa la kifahari aina ya Mitsubish Pajero lenye rangi ya fedha limesimama kwenye maegesho, lina mapomba ya kinga mbele na paa lina ream za kubeba mizigo. Dirisha zake zina vioo vyeusi na mataeri yake yanaoneka kuwa imara.

Gari jeusi aina ya SUV limelala katikati ya chumba cha maonyesho cha magari likionyesha muundo wake wa kisasa na kungaa. Magari mengine kataa yamepaki karibu yakionyesha urufala wa magari yanaouswa.

Gari la rangi nyeusi au kijivu iliyokolea lenye namba za usajili za Kenya KCQ six five two Y,limeegeshwa barabarani likionyesha upande wake wa nyuma na pembeni.

Jengo la kisasa lenye usanifu wa kipekee, likiwa na kuta za vioo na paa la chuma lenye umbo la ghorofa. Gari ndogo nyeupe na nyekundu zimeegeshwa mbele ya jengo zikionyesha mitindo ya kisasa.

Uso wa ndani wa gari ukiwa na viti safi vya rangi ya kijivu, dashibodi iliyopangika vizuri na usukani, kiti cha dereva na abiria wa mbele vinaonekana vizuri.

Watu watatu wamesimama ndani ya chumba cha maonyesho cha magari wakiangalia gari nyeupe iliyo wazi kofia yake. Mwanaume mzee mwenye nywele nyeupe na miwani anazungumza na wanandoa.

Soko la matunda limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chungwa, tufaha na papai. Wauzaji wawili wanaonekana wakihudumia wateja. Mmoja akiwa amevaa barakoa. Matunda yamepangwa kwa uangalifu kwenye meza na stendi.

Kuna soko lenye shughuli nyingi ambapo rondo kubwa la nyanya jekundu limepangwa mbele, wachuuzi mbalimbali wamesimama karibu na bidhaa zao. Wakidumia wateja na kuuza matunda na mboga mbalimbali, zilizopangwa kwa ustadi wa soko.

Soko lenye shughuli nyingi. Limejaa watu wengi wakiwemo wauzaji na wanunuzi. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiuzwa zikiwa zimewekwa chini au kwenye mifuko.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za matunda na mboga. Kuna ndizi nyingi za rangi ya kijani na njano zimepangwa kwa wingi. Pia kuna mananasi na matunda mengine yaliopangwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakiuzia au wakinunua bidhaa.

Meza kubwa imefunikwa na rundo la viatu vya aina mbali mbali, vikiwemo: sneakers, sandali na viatu vya kawaida. Kila jozi ya kiatu inaonekana tofauti na nyingine, ikionyesha uchaguzi mpana wa kwa wateja.

Soko imejaa bidhaa za rangi nyingi hasa mikufu na shanga za kitamanduni zilizotegenezwa kwa ustadi. Bidhaa izi zimepangwa vizuri zikiwa zimetundikwa na kuonyeshwa kwa njia inayovutia macho.

Vibandikio vingi vya mikono vilivyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi mbalimbali, na pia shanga, mikufu mbalimbali na hereni zimeonyeshwa zikiashiria urval mpana wa bidhaa za mapambo.

Stendi ya matunda na mboga iliyojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo ndizi zilizotundikwa, nanasi na machungwa iliyopangwa. Kuna pia ndoo iliyojaa matunda yaliyokatwa, labda kwa ajili ya juisi na baadhi ya mboga kama vile tangawizi chini.

Eneo lenye soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kitamaduni kuanzia nguo zenye rangi za kuvutia zilizoning'inia hadi sanamu na vinyago vya mbao vilivyopangwa chini.

Hili ni soko la mboga ambapo viazi vimejazwa kwenye ndoo tano tofauti vikiwa vimepangwa juu ya meza iliyo funikwa kwa kitamba chekundu. Chini ya meza hiyo karoti nyingi zimepangwa kwa safu nadhifu.

Vibanda vingi vya maua na mimea mbalimbali vikiwa vimepangwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Maua ya rangi tofauti yamefunikwa kwa karatasi yakisubiri wateja. Magari na watu wanaonekana wakipita karibu na viwanda hivyo.

Banda la kuuzia mboga likiwa limejaa bidhaa mbalimbali . Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu kwenye kreti, ya njano na viazi vyeupe vikiwa kwenye sanduku. Pia kuna ndimu na matunda ya parachichi yaliyopangwa vizuri.

Katika eneo hili la soko, rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti limepangwa juu ya meza ya chuma. Soksi izo zimejaa hadi kufurika zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Soko la sana na ufundi lililojaa bidhaa za kitamaduni . Kuta na rafu zimejaa vinyago vya kuchonga, sanamu za wanyama na vitu vingine vya mapambo. Baadhi ya sanamu ni nyeusi zikionyesha kuwa zimetengenezwa kwa mbao nyeusi.

Soko la matunda imefungwa kwa hema nyeusi likiwa limejaa aina mbalimbali za matunda na mboga. Ndizi zimening'inia juu zikiwa zimepangwa vizuri na tayari kuuzwa. Juu ya meza kuna machungwa, tufaha na matunda mengine yaliyopangwa kwa rundo.

Soko la viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa chini au vimetundikwa. Kuna jozi nyingi za viatu vya michezo, buti na vingine vya kawaida. Baadhi ya viatu vinaonekana vimetumika.

Soko la wazi likiwa limejaa shughuli likionyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Kuna vibanda vya matunda na mboga pamoja na nguo zilizotundikwa kwenye reki. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Huu ni mtazamo wa ndani wa soko ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Rafu na maduka madogo yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha bidhaa kama vile nguo, viatu na vitu vya nyumbani.

Mkono wa mtu ukiwa umepambwa kwa vikuku vingi vya shanga za rangi mbalimbali ukishika mkufu mkubwa wa shanga. Mkufu huo unaonekana kuwa na rangi nyekundu , nyeusi na kijani zikiwakilisha bendera ya Kenya.

Stand ya viatu, ikiwa na viatu vingi vya aina mbalimbali, vilivyopangwa kwenye meza. Kuna buti za rangi ya kahawia, viatu vya michezo na viatu vingine vya kawaida. Vikionyesha mitindo na rangi mbalimbali.

Duka ndogo la rejareja lililojaa bidhaa za vito na mikanda. Vitu mbalimbali kama vile shanga na mikufu vimening'inizwa kwenye kamba. Mikanda mingi ya rangi tofauti imepangwa kwenye rafu na stand .

Buchari ina nyama nyingi zilizotundikwa, zikiwa tayari kwa kuuzwa kwa wateja. Wafanyakazi kadhaa wamevaa apron nyeupe na nyekundu wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta ambapo nyama nyingine zimehifadhiwa kwenye friji.

Bango kubwa la matangazo limewekwa wima kando ya barabara likitangaza jengo refu la ghorofa liitwalo highway height Kilimani juu ya bango kuna maandishi ready for occupation enye rangi nyekundu.

Jengo refu la ghorofa nyingi, likiwa na balcony zenye rangi ya kahawia. Dirisha zake ni nyingi na zinaonyesha mwanga wa jua unapopenya kutoka angani. Chini ya jengo, kuna maduka mbalimbali yenye mabango yaliyoandikwa HOSPITAL na DOM & JOS FINISHES.

Jiko hili la kisasa limepangwa kwa makabati ya rangi ya kijivu iliyokolea yenye kumetameta yakitoa mwonekano maridadi na safi. Kaunta za jiko zimetengenezwa kwa jiwe jeusi zikichanganyika vizuri na rangi ya makabati.

Jengo refu la kisasa likiwa na ghorofa nyingi zilizopambwa kwa rangi nyeupe, kijivu na njano. Madirisha meusi yenye vioo yamepangwa kwa usawa, yakionyesha muundo wa kisasa na wa kuvutia.

Majengo mawili yapo kwenye eneo kubwa lenye nyasi, jengo kubwa lina gorofa mbili na rangi ya jano, likizungukwa na miti mirefu na vichaka. Karibu na jengo hilo kubwa upande wa kulia kuna bada dogo lenye paa jeupe linalotumika kama maali pa kuketi inje.

Ghorofa la kisasa lenye rangi nyeupe limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Lina balconies mbili kubwa zenye nguzo nyeupe na milango ya vioo. Dirisha zake ni refu na zina muundo wa kipekee wa chuma.

Jumba refu la ghorofa linasimama wima likiwa na kuta za rangi ya waridi iliyokolea. Kuna balconies kadhaa zinazojitokeza kutoka pande zake zikiwa na madirisha makubwa yanayoaksi anga.

Hapa kuna jengo lenye ghorofa kadhaa. Limepakwa rangi ya kijani kibichi, na kuta zake zimejengwa kwa mawe. Kwenye sehemu ya juu ya jengo hilo , kuna ishara iliyoandikwa, Bonaster Heights , kwa herufi kubwa za manjano.

Majengo mawili tofauti yamesimama imara. Jengo la mbele lina kuta za rangi ya udongo na mistari ya bluu. Likionekana kuwa na kuta zenye matundu au madirisha yaliyo fungwa.

Jengo refu la ghorofa Lina simama chini ya anga safi yenye mawingu meupe ikionyesha muundo wake wa kisasa na madirisha mengi. Mti wa mnazi wenye majani marefu unajipinda mbele ya jengo.

Majengo mawili yenye rangi tofauti yakisimama chini ya anga safi. Jengo la mbele lina rangi ya njano iliyokolea likiwa na madirisha madogo yenye fremu nyeusi na paa la blue .

Majengo marefu matatu yanayojengwa yanasimama chini ya anga la blue . Majengo hayo yana ghorofa nyingi na madirisha mengi yaliyoachwa wazi yanaonekana kote. Juu ya moja wa majengo , mjenzi anaonekana akifanya kazi.

Majengo kadhaa marefu yaliyojengwa kwa saruji yakiwa bado hayajakamilika. Wafanyakazi wanaonekana juu ya majengo wakifanya kazi, kuashiria kuwa ujenzi bado unaendelea. Nyaya za umeme zimepitishwa angani mbele ya majengo hayo.

Majengo marefu mawili yanapamba anga yakiwa na ghorofa nyingi zinazoelekea juu. Moja ya majengo hayo linaonekana bado linaendelea kujengwa, likiwa na mifumo ya ujenzi inayoonekana wazi.

Nguzo kubwa ya matangazo inajitokeza ikiwa na picha ya jengo refu la ghorofa na habari kuhusu mradi wa hayat heights . Maelezo kuhusu mpango wa malipo na bei ya kuanzia yameandikwa wazi.

Ghorofa la kisasa limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na kuta za mianzi na paa la majani. Lina balconies nyingi zilizopambwa kwa nguzo za mianzi zikitoa mwonekano wa asili. Madirisha yake ni marefu na yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Nyumba ndogo yenye kuta za mawe na paa la vigae imezungukwa na bustani nzuri na miti mirefu. Madirisha ya nyumba yana nondo za chuma zikionyesha usalama. Miti na vichaka vimepandwa vizuri vikitoa mandhari ya asili na ya kuvutia.

Ghorofa refu lenye maduka mbali mbali chini. Juu kabisa kuna bango kubwa jekundu, lililoandikwa M4 Apartments, likionyesha kua ni jengo la makazi.

Bango jekundu la house to rent limening'inia kwenye balcony ya ghorofa likitangaza nafasi za kupanga. Bango linaloorodhesha aina za vyumba vinavyopatikana ikiwemo bedroom na bedsitter .

Duka kubwa la Naivas likionekana wazi kwa herufi kubwa likiashiria kuwa ni duka kubwa la jumla maarufu. Mlangoni kuna bango la Karibu Naivas likiwakaribisha wateja huku mabango mengine yakionyesha sehemu ya fruits and vegetables .

Kaunta za malipo ndani ya duka kubwa la rejareja zikiwa na wateja na wahudumu. Wahudumu wengi wamevaa mashati mekundu wakisaidiwa wateja kulipa bidhaa zao. Wateja wanatumia mikokoteni iliyojaa bidhaa wakisubiri zamu zao kwenye foleni fupi.

Rafu kubwa imejaswa na magodoro mingi yaliofungwa kwa plastiki ikiwa yamepangwa kwa rundo. Magodoro hiyo yana rangi na michoro tafauti tafauti ikionyesha aina mbali mbali zinazopatikana, baadhi ya magodoro yanaonekana kuwa bado yamo kwenye vifungashio vyao vya asili.

Hifadhi hii ya duka ina rafu ndefu zilizojaa mifuko ya chakula cha mbwa zilizo pangwa vizuri kutoka juu hadi chini. Mifuko hiyo ina ukubwa na chapa mbalimbali ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa

Rundo kubwa la chuma za mvinyo au champagne zikiwa na nembo za dhahabu, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ya duka. Kila chupa inaonekana iko tayari kuuzwa, na kuna bango la bei likionyesha punguzo.

Muonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa, sehemu ya matunda na mboga kuna rundu kubwa la matikiti maji na parachichi, zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Pei za bidhaa kama vile matikiti maji na parachichi zimeandikwa wazi kwa mabango.

Watu Wawili wanachunguzwa bidhaa kwenye rafu ndefu zilizojaa vyombo vya plastiki vya rangi mbali mbali kama vile bakuli, vyungu na masanduku ya kuhifadhi chakula. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Mboga mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za kijani kibichi. Juu ya rafu kuna makabati yaliyojaa karoti, vitunguu saumu, tangawizi na ndimu. Chini kabisa majani mabichi yamepangwa kwa wingi yakionyesha usafi na ubichi wa bidhaa hizo.

Duka la Foodplus, likiwa limefunguliwa. Likionyesha ishara kubwa yenye jina la duka la kauli mbiu yake, More than just food . Mtu mmoja yuko ndani ya duka, akionekana akifanya kazi, karibu na eneo la kuuzia.

Sehemu ya duka kubwa la reja reja lenye rafu nyingi zilizo jazwa bidhaa . Kwenye upande wa kulia kuna rundo kubwa la chupa za mafuta ya kupikia yenye rangi ya njano zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za usafi wa kibinafsi na nyumbani. Kuna chupa za sabuni, shampoo ,dawa na mswaki na bidhaa nyingine za usafi zilizopangwa vizuri.

Mwonekano wa mlango wa kuingilia kati katika duka kubwa labda supermarket ya Carrefour. Bango kubwa la bluu lililoandikwa welcome to carrefour limening'inia katikati ya mlango. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na chuma kinachoweza kufungwa.

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki, kuna safu ndefu za mashine za kufulia zilizo pangwa vizuri. Mashine nyingi zina rangi ya kijivu na nyeusi, zikionyesha mitindo ya kisasa na ya kifahari.

Supermarket imejaa bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Kuna rundo lubwa la machungwa na tufaha zilizopangwa vizuri kwenye stendi. Kwa mbali, rafu zimejaa bidhaa zingine za duka ikiwemo vinywaji na bidhaa za makopo.

Barabara ya duka kubwa imejipinda ikiwa na rafu ndefu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za chakula na zisizo za chakula zimejipanga kwa utaratibu zikiwemo juisi na vyakula vilivyofungashwa na vitu vya nyumbani.

Stendi kubwa ya kuuzia samaki katika duka la kisasa. Samaki wa aina mbalimbali wakiwemo vibanzi na samaki wazima wamepangwa vizuri juu ya barafu. Baadhi ya samaki wamefungashwa kwenye trei za plastiki na kuuzwa kwa kino.

Rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumba na bidhaa za kibinafsi. Chupa za sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa za kusafisha vioo vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Eneo ya duka kubwa yenye vifaa vya nyumbani, likionyesha mashine za kufulia na vifaa vingine vya jikoni. Bidhaa mbalimbali zikiwemo mashine za kufulia za LG zimepangwa kwa ustadi zikiwa tayari kwa wateja.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo vyakula, vinywaji na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu ndefu . Barabara pana zimeachwa katikati ya rafu, zikiruhusu wateja kupita kwa urahisi.

Jengo kubwa la duka la Carrefour, likiwa limeangaziwa usiku, linavutia, macho kwa taa zake za kuvutia, nembo ya Carrefour 24/7 mega, inang'aa kwa rangi, angavu.

Rafu ndefu imejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo chupa za michuzi na bidhaa za karatasi upande wa kushoto. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu zinaonekana kundelea mbali ndani ya duka kubwa.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zimepangwa vizuri kwenye duka. Upande mmoja kuna nguo zilizofungashwa na kutundikwa, zikiwemo nguo za watoto zenye rangi tofauti. Kwa upande mwingine kuna vifurushi vya nepi na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu.

Duka kubwa la vyakula limepangwa vizuri, likiwa na sehemu mbalimbali za bidhaa. Katikati kuna rafu kubwa za mbao zilizopangwa kwa pembe zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali pengine matunda na mboga.

Mifumo ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali za usafi wa mdomo hasa dawa za meno. Chapa ya colgate inaonekana ikijirudia kwenye vifungashio vingi. Kila rafu imejaa bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu.

Nyafu ndefu zimejaa vifaa vya nyumbani, kama vile wapishi wa wali, toasters , na vyombo vingine vya jikoni. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu, zingine zikiwa bado kwenye masanduku yao ya asili.

Duka kubwa la bidhaa likionyesha rafu ndefu zilizojazwa na vyakula, na bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi za dukani zimepangwa vizuri zikionyesha wingi wa chaguo kwa wateja. Sakafu safi na taa zinazong'aa zinatoa hisia ya usafi na utaratibu.

Orodha ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za kufulia na za vyombo zilizo pangwa vizuri. Kila rafu ina chupa nyingi za rangi tofauti zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazo patikana.